Bustani iliyotunzwa vizuri, kuna njia ambayo inaelekea katikati na kisha kugawanishwa ikipita katikati ya nyasi za kijani kibichi upande wa kushoto. Kuna jengo lililo na paa la makuti likionyesha usanifu wa kiasili kuna milango na madirisha ya blue kwenye jengo hili, upande wa kulia kuna mti mkubwa wenye majani na Moja ina taa ndogo nyeupe chini.

Mkusanyiko ya watu wengi, hawa wakiwa wamevalia nguo za buluu ambazo nembo tofauti na kaloni. Katikati ya kikundi mwanaume mmoja amesimama kwenye chupa ndogo akiongea na kutumia kipasa sauti na anaonekana kuwa kiongozi wa tukio. Jina Kalonzo inaonekana wazi kwenye jukwaa lake.

Mwanamke aliye vaa jomvu la ki hakimu la rangi nyekundu na kola nyeupe anaonekana akitabasamu. Amesimama nyuma ya ya kilele cha hotuba. Kilele hicho kina nembo ya JUDICIARY chini yake. Nyuma ya mwanamke huyo kuna bango la rangi ya na nyeupe inayo onyesha mandhari ya hapa la kisimu au huenda ukawa sheria wa kimahakama.

Eneo hili ni ufuo mpana mweupe unaokutana na bahari . Mawingu madogo yanaonekana yakikuja ufukweni yakionyesha mwendo wa maji. Mbali kidogo kunaonekana kivuli cha miti au mimea mingi kwenye nchi kavu upande wa kushoto. Anga linaonekana kuwa na mawingu yakitoa mwanga hafifu na kutengeneza hali tulivu.

Barabara nyembamba inaonekana ya kihistoria au ya zamani. Inaonyesha jengo za zamani zenye mbao upande wa kushoto. Majengo mengine yenye rangi ya njano upande wa kulia. Kuna nyaya nyingi za umeme zivuka angani. Bajaji ya rangi nyeusi na njano imesimama katikati ya barabara na mtu mmoja amesimama upande wa kushoto.

Safu ya viziba au mabanda ya chuma, baadhi yakiwa ni ya rangi ya kahawia iliyokolea na kimoja katikati kikiwa na rangi nyekundu. Viziba hizi vimepangwa kando ya ukuta au uzio na nyuma yake kuna miti yenye majani mabichi inawezekana kutumiwa kuhifadhi wanyama au picha ya filamu.

Hekalu kubwa lenye usanifu wa kipekee, linalofanana na hekalu la Kihindi, na mnara 𝑚𝑤𝑒𝑢𝑝𝑒 unaonekana juu ukiwa na umbo la koni au piramidi. Sehemu ya chini pia ina kuta za rangi ya matofali, ikionyesha ujenzi wa kina. Kuna majengo mengine, na kwa upande wa kulia kuna miti mikubwa yenye majani mabichi. Anga ni la blue na lina mawingu meupe makubwa.

Ndani ya jengo, labda ukuta au uzio uliotengenezwa kwa vifaa vya asili vinavyoonekana kama makuti. Kwenye upande wa kulia wa mandhari kuna bango jeupe lenye maandishi nyekundu na buluu iliyosomeka "STELLA ANGEL TOUCH MASSAGE". Chini ya maandishi hayo, kuna nambari ya simu.

Barabara iliyojengwa kwa matofali au vigae upande wa kushoto wa barabara kuna ukuta wa mawe uliyokuwa umejengwa na miti imekuwa karibu na ukuta huo, kilele cha mlima kinatana na mimea mingi na juu yake kuna mnara mrefu wa mawasiliano unaonekana kuunganisha anga, nguzo za taa za barabara pia inaonekana upande wa kulia.

Jengo hili ni hekalu lililojengwa kwa mtindo wa kitamaduni, labda wa Kihindi likiwa na maelezo mengi ya usanii. Lina mnara mkubwa kati ya minara midogo pembeni. Yote ikiwa imepambwa na nakshi au michoro tatu. Rangi ya jengo imeonekana kuwa nyepesi, ikionyesha matumizi ya mbao ama rangi. Kuna gari chache zilizosimama mbele ya hekalu.

Mawingu makubwa na meusi na meupe yamefunika sehemu ya anga la bluu huku jua likichomoza au kuzama nyuma ya mawingu likitoa mwanga mkali. Bahari ni shwari lakikasia mwanga. Kwenye ufukwe mweusi kuna kivuli cha mtu mmoja kinachoonekana na baadhi ya mimea inaonekana upande wa kushoto.

Jengo la kipekee lenye paa la buluu linaonekana kuwa limefunikwa na nyasi na vifaa vingine vya asili. Jengo hilo limejengwa katikati ya eneo lenye miti miti mingi na nyasi likiwa na njia iliyo tengenezwa kwa mawe ya mviringo yanayoongoza kuelekea mlango wake. Mazingira yaliyozunguka jengo yanaonekana kuwa asili na yenye utulivu.

Chumba kinachoonekana kuwa cha giza au zamani chenye kuta zenye rangi iliyofifia katikati kuna picha kubwa iliyopigwa fremu inaonekana kuwa picha ya Mungu ya kihindi labda Lord Shiva, chini ya picha kuna kitu kinachoonekana kama sanduku au meza ndogo juu yake kuna sahani ndogo yenye matoleo au vitu vingine vya ibada inaoonekana ni eneo la maombi.

Korido ndefu na yenye kupendeza, labda ndani ya hoteli ama jengo la kihistoria. Korido ina ukuta za rangi yaa manjano iliyokolea na michoro ya kitamaduni. Madirisha kadhaa yenye mapambo meusi na ya kahawia yamepangwa kando ya ukuta, yakitoa mwanga ndani.

Sehemu ya ndani ya jengo inayowezekana kuwa msikiti au ukumbi mwingine wenye sanafu ya kiisalamu. Inaonyesha mataa kadhaa ya rangi nyeupe yakionyesha kina na muundo wa jengo. Juu kuna feni za dari zilizotandikwa zikisaidia kupoza hewa. Ukutani kuna saa na mabango kadhaa yaliyotandikwa huku taa zinaonekana pia . Sehemu ya sakafu inaonekana kuwa tambarare.

Kuna ndege ya aina ya propeller yenye rangi nyeupe na sehemu ya injini au mkia wake ikiwa na rangi nyekundu. Ndege imesimama kwenye lami ya uwanja wa ndege tayari kuruka au imetua kw mbali kuna matawi ya miti ikionyesha mazingira ya kijani kibichi karibu na uwanja wa ndege. Anga inaonekana wazi na mawingu machache.

Mandhari ya ufukwe wa bahari mbele kabisa kuna mchanga mweupe unaonekana kuishia kwenye maji ya bahari yenye mawingu madogo. Kuna nguzo kadhaa limesimama kwenye mchanga. Upande wa kulia kuna muundo fulani unaofanana na kibanda chenye paa ya nyasi kilichofichwa kidogo na miti yenye majani mirefu. Anga inaonekana kuwa na mawingu hafifu.

Msikiti mkubwa unaonekana kuwa bado unajengwa au inafanywa marekebisho fulani kwa mnara wake. Jengo kuu la msikiti lina rangi ya nyeupe kuba kubwa ya kijivu na nyeupe. Kuna madirisha yaliyoundwa kwa mtindo wa kitamaduni wa kiislamu. Kuna gari ndogo jeupe lililopakiwa. Anga iliyo safi na lina mawingu nyeupe yaliyo tawanyika.

Sehemu ya ardhi yenye rangi isiyokolea labda mchanga kuna alama mingi za nyayo zinazoonekana juu ya sehemu ikionyesha kuwa mtu amepita juu yake. Mwangaza unachoonekana kuwa hafifu na usio wa moja kwa moja kwani hakuna vivuli vikali.

Jengo kubwa na la kifahari lenye mnara wa saa katikati lina usanifu wa kipekee likiwa na safu ya matawi mawili juu. Rangi ya jengo linaonekana kuwa kijivu iliokolea na kuna madirisha mengi yenye muundo wa kiadimu. Kwenye mnara wa saa kuna bandera ya rangi ya kijani, nyeupe na nyekundu ikiwa ya Kenya. Mbele ya jengo kuna bustani iliyopandwa mimea midogo na njia ya lami na ubao yenye maandishi, KEEP LEFT .

Msikiti mrefu mweupe ukiwa na kuba mbili za dhahabu na minara miwili mlango wake una matao mengi yaliyopangwa kwa safu, juu yake kuna maandishi yanayosomeka Masjid Munir, anga la bluu linaonekana kwa nyuma likiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika.

Hii ni meli kubwa ya kifahari ya abiria au meli ya watalii cruise ship ikiwa imetia nanga au ikielekea majini. Meli hii ina ghorofa nyingi na madirisha mengi ikionyesha usanii wake wakisasa. Pembeni yake nyuma kidogo Kuna meli nyingine ya mizigo yenye cranes ndefu zinazoonekana. Maji yanaonekana kuwa tulivu na anga lina rangi ya bluu hafifu.

Jengo refu linaonekana kuwa na ghorofa kadhaa ikiwa na rangi ya buluu iliyokauka na kijivu. Lina madirisha mengi yenye umbo la ukumi na milango iliyofunguliwa ikionyesha usanifu wa kipekee. Nyaya za umeme zinaonekana zikinin'ginia juu ya jengo. Kwa jumla inaonekana kuwa usiku au jioni kwani mazingira ni meusi.

Meli kubwa au boti la abiria ikiwa inatembea kwa maji ya buluu iliyokoza. Sehemu ya mbele ya meli inaonekana wazi na sehemu ya juu yakionekana kuwa katika.... au ghorofa kadhaa. Kwa mbali nyuma ya meli kuna ardhi yenye miti na majengo inayoonekana wazi kidogo ikionyesha kuwa meli hiyo iko karibu na pwani.

Ndege iko kwenye uwanja wa ndege ina rangi nyeupe na ina alama ya buluu na nyekundu na ina vianzu vya hewa ikionyesha kuwa ndege yatua. Kuna ngazi inayoelekea kwenye uwanja wa ndege na watu wanaonekana wakipanda na kushuka. Upande wa kushoto wa ndege kuna lori wa kujaaza mafuta. Nyuma ya ndege kuna miti na mijengo kadhaa ambayo ni kawaida katika mazingira ya ndege.

Barabara ku lenye lami nyeusi linaonekana ikipita katikati ya miti mirefu ya minazi na miti mengine ya kijani kibichi pande zote mbili. Kuna gari ndogo aina ya tuktuk ikitembea barabarani. Kuna jengo kadhaa yenye paa nyekundu yanaonekana kwa umbali. Anga ni blue na mawingu meupe.

Rangi nyeusi na lililoonekana kuwa kubwa likiwa na uwezo wa kuhifadhi maji mengi imewekwa juu ya stendi imara iliyotengenezwa kwa mwamba na vyumba na imejengwa juu ya jengo iliyo na rangi isiyokolea labda nyeupe au jivu. Sehemu ya jengo linaonekana kuwa wazi zikionyesha kuta na miundo ya juu.

Sehemu ya uwanja wa ndege. Kwa mbele kuna lami yenye nyasi ndogondogo na alama chachandama zinazoashiria mistari ya uwanja wa ndege. Nyuma kidogo upande wa kushoto kuna majengo makubwa ya uwanja wa ndege yenye paa la buluu na magari mawili meupe na yameengeshwa upande wa mbele wa jengo hilo. Upande wa kulia kuna vifaa vya uwanja wa ndege kama vile magari na labda sehemu ya mkiwa wa ndege unaonekana mbali.

Maandhari ya bahari ambapo mawimbi ya meupe yanavunjika ufukweni. Maji ya bahari yana rangi ya buluu iliyokolea na mbali sana kuna boti ndogo nyeusi ikielea. Anga inaonekana kua wazi na lina mawingu madogo ikionyesha hali ya hewa tulivu na ya kuvutia.

...yenye kuta nyeupe na sakafu iliyong'aa ikionyesha usafi na utunzaji. Kuna watu kadhaa waliovalia koti nyeupe huku wengine wakiwa wamekaa na wamesimama, wengine wakiwa wamebeba vitu. Mwangaza wa jua unaangazia korido na mataa zinazong'aa kutoka dari. Kuna ishara za buluu zikining'inia kutoka dari.

Umati mkubwa wa mashabiki katika uwanja wa michezo wakiwa wameketi au wamesimama kwenye viti vya jukwaa, kuna viwango kadhaa vya viti vilivyojengwa kwa zenge na chuma. Tazama juu wengine wamevalia nguo za rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu, kijani kibichi na buluu baadhi yao wakiwa wamevalia kofia ,baadhi ya watu wanaonekana wakishangilia au kuashiria mikono yao juu. Juu kuna miundo ya paa la chuma unaoonyesha kuwa sehemu ya jukwaa iliyofunikwa.

Wachezaji kadhaa wa mpira wa kikapu wamevalia jezi nyeupe zenye naba na neno Kenya mbele. Wachezaji wengi wameangalia mbele na sura zao zinaonyesha umakini na utuilivu. Nyuma ya wachezaji kuna bango kubwa la kidigitari linaloonyesha neno Kenya kwa herufi kubwa nyeupe, kwa umbali upande wa kulia kuna viti au majukwaa ya watazamaji yenye rangi ya njano.

Jengo lenye usanifu wa kuvutia linalofanana na hekalu au jengo la kidini labda la kihindi limejengwa kwa mawe meupe na mepesi yenye michongo mingi. Mbele ya jengo hilo kuna sanamu kubwa ya tembo wa blue aliyepambwa akionekana kubeba kiti au sanamu nyingine ndogo juu yake. Kitu hicho kinachobebwa kinaonekana kuwa na umbo la binadamu. Kuna taa na nguzo nyepesi karibu na sanamu hiyo. Rangi zinazotawala ni nyeupe, blue na vivuli vya kijivu.

Daraja refu na pana linapita juu ya mto au mkondo wa bahari. Lina njia mbili tofauti zinazoelekea pande tofauti. Pande zote za maji, kuna eneo yenye mimea pengine mikoko na pande nyingine ya ardhi kavu iliyokuwa na majengo madogo na unyevu. Kwa mbali maji yanaoonekana yakipanuka kuelekea bahari. Anga lina mawingu yaliyotawanyika.

Habari kuhusu Court Enhancement Education in Kenya kichwa kikukuu cha slaidi kilichoandikwa na herufi kubwa. Kuna picha yenye michoro ya watu watano. Wawili chini wakiwa wameungushwa na mistari yenye zigizagi na moja juu katikati yakiwa na taa juu ya kichwa na mshale ikiashiria chini kuelekea upande wa chini. Kuna picha la rungu la Jaji na kibao chake cha kugongea ikionyesha uhusiano wa mfumo wa mahakama au Sheria.

Ufukwe wa bahari mwenye mchanga mweupe unaoenea kulekea baharini. Kuna miti miwili ya minazi moja upande wa kushoto na mwingine upande wa kulia. Kwa umbali karibu na maji ya bahari kuna nyumba kadhaa inayofanana vibanda vya kupumzika au miavuli mikubwa. Kuna mtu mmoja anayetembea ufukweni kuelekea majini.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wanaume waliovalia sare ya rangi ya kijani na wengine wakiwa wameshika ngome, wanaonekana wakisherekea au kushangilia huku wengine wakiwa wamerusha mikono juu. Mbele yao kuna kitu kinachowaka kama moto mdogo wa moshi unaoonekana. Mashabiki wa timu ya Gor Mahia kwani kuna ngome moja iliyoandikwa "GOR MAHIA BRANCH". Hli inaonyesha sherehe.

Katikati kuna lango kubwa lenye umbo la upinde ambalo unaoonekana kuingia sehemu ya ndani ya lango hilo kuna sakafu linaloonekana kuwa na mistari. Ukuta wa jengo una rangi nyeupe na kuna sehemu za chini za kuta zilizopakwa rangi ya manjano. Juu kidogo la lango kuna lebo ndogo lililoandikwa kuna mimea na runda ya majani chini karibu na ukuta.

Jumba hili lina usanifu wa kipekee likionyesha paa lenye muundo wa mbao na rangi nyekundu iliyopindika ikifuatilia umbo la kuba. Chini ya paa kuta ni nyeupe safi. Samani ya mbao zenye kiti na meza ndogo zimepangwa kwa utulivu. Dirisha kubwa linaonekana katikati likitoa mwanga wa asili. Saa ya ukutani imetandikwa kwenye moja ya nguzo ikionyesha wakati.

Sehemu hili linaonyesha sehemu ya duka au sehemu ya kuuza socks . Socks nyingi zimepangwa vizuri juu ya mbao zikiwa zimefunganishwa tayari kuuzwa, zipo katika rangi tofauti hasaa nyeusi, kijivu na nyeupe zikionyesha usafi mwingi ya bidhaa zinazopatikana.

Ndege aina ya propela yenye rangi nyeupe na nyekundu ikiwa imesimama kwenye uwanja wa ndege ina injini mbili za propela moja kila upande. Imesimama kwenye lami iliyozungukwa na nyasi za kijani kibichi na miti kwa umbali. Kwa karibu kuna sehemu ya chini ya kushoto kuna alama za rangi ya buluu na nyeupe. Kwenye lami zinazoashiria mipaka. Anga linaonekana kuwa lina mawingu meupe ikitoa mwanga wa mchana.

Tuktuk au Bajaji ya rangi ya njano na nyeusi ikiwa imesimama mbele ya jengo refu la rangi ya kahawia. Jeng hilo lina mataa mengi yenye vioo vya rangi ya buluu ikionyesha usanifu wa kipekee, huenda ni jengo la umma au la kidini. Sehemu ya jengo la pembeni lina dirisha lenye umbo wa upinde na paa la gorofa.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe na maji ya blue iliyokolea. Mawingu madogo yanaonekana yakifika ufukweni na kwa umbali kuna watu kadhaa wakitumia maji, wengine wakiogelea na kucheza pia kuna boti chache zinazoelea juu ya maji kwa mbali. Anga ni blue safi likiungana na maji ya bahari kwenye upeo wa macho.

Duka kubwa la rejareja zimeonekana vikiwa na rafu ndefu vya kuwekea bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo vifaa vya nyumbani na labda vitu vya kuchezea. Rafu imepangwa vizuri na baadhi ya bidhaa zimefungwa kwa plastiki. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye korido ya kati ya rafu wakichagua bidhaa. Mwanga unatokana na taa za ndani.

Jengo la kanisa likiwa na paa la FM ya rangi nyeupe. Juu ya mlango mkubwa, kuna maandishi, St. Peters Church, na alama ya msalaba. Mbele ya kanisa kuna mlango mweusi na ngazi ndogo. Miti ya mitende yenye majani kibichi na mengine inayoonekana kuzunguka kanisa, chini ya anga la blu kuonyesha mwanga.

Barabara yenye lami nyeusi imepinda ikionyesha mteremko au kona. Barabara hii ina alama za barabara na vizuizi vya saruji kando yake. Gari dogo jeupe linaonekana likitembea barabarani. Kwa nyuma kuna milima na vilima vilivyo funikwa na mimea. Nguzo za taa zimepangwa kando ya barabara ikionekana ni barabara kuu au ni barabara yenye miinuko.

Kuna mabasi mawili yaliyosimama yanayooneka kuwa na ajiri. Yote mawili ualyana rangi ya kijani kibichi na yamepambwa kwa mahandishi ya kibandiko mbalimbali ikiwemo neno Cool ulioandikwa kwa herufi kubwa nyuma. Basi la kushoto lina mahandishi Silent made chini ya namba ya usajili. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa sehemu ya maegesho au kituo cha mabasi.

Wavuvi wawili wako kwenye mashua ndogo baharini wakionekana katika shuguli za uvuvi. Mwanaume mmoja amesimama mbele ya mashua akivuta kamba au wavu huku mwingine akionekana nyuma. Ndani ya mashua kuna vifaa vya uvuvi kama vile nyavu na ndoo. Juu ya maji kuna alama inayoashiria eneo la uvuvi au maboya.

...za bidhaa ndani ya duka au kibanda. Bidhaa nyingi zimepangwa vizuri kwenye rafu zikionyesha pakiti zenye rangi mbali mbali hasa buluu na njano. Vifurushi vingine vinaonekana kua na bei iliyoandikwa juu yake. Sehemu ya sakafu ya duka inaonekana kuwa na madoamadoa madogo ya maji. Pia sehemu ya kiatu cha mtu inaonekana kwenye kona ya chini kulia kuonyesha uwepo wa mtu.

Meza kadhaa za miraba na viti vyeusi vikionyesha sehemu ya kukaa kwa wateja. Kando ya meza hizo kuna uzimi ya uzio. Nyuma ya uzio kuna miti mingi ya minazi mirefu iliyopandwa mandhari ya kupitia kati ya miti hiyo. Bahari inaonekana ikiwa na mawimbi madogo. Anga inaonekana ikiwa na mawimbi kidogo.

M𝑤onekano wa karibu wa mwamba au ukuta wenye nyufa na matundu mengi unaoashiria eneo la kiasili ya muundo wa zamani. Rangi za mwamba zinataufautiana kutoka kijivu chepesi hadi kahawia iliyokolea na sehemu zenye vivuli vyeusi ukionesha umbile lisilofaa. Katika ya mueneko kuna mmea mdogo wenye majani machache ya kijani kibichi uliomea kutoka kwenye nyufa za mwamba unaoashiria haukai katika mazingira magumu.

Eneo hili linaonyesha uwanja wa ndege mdogo chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe. Ndege nyeupe yenye jina Jambo Jet limeegeshwa kwenye lami ikionyesha miango yake wazi. Watu wachache wakiwemo wafanyikazi wa ndege uwanja wa ndege hiyo. Wavulana na wasichana wanashughulikia karibu na ndege. Nyuma jengo la uwanja wa ndege lenye paa la rangi ya kahawia miti mingi inaonekana.

Ufuo wa bahari mpana na mrefu unaonyesha mchanga laini wenye alama na nyayo za watu. Maji ya bahari yanaonekana yaking'aa kwa mbali na mawingu madogo yakivunjika ufukweni. Anga juu inaonekana kuwa ya mawingu machache na yenye rangi ya zambarau. Kwa mbali, kuna kivuli cha mtu mmoja amesimama ufukweni.

Sehemu ya ufukwe wa bahari ambapo mawimbi meupe yanavunjika polepole kwenye mchanga wa rangi ya waridi. Maji ya bahari yanarangii ya bluu iliyokolea yakionyesha kina mbali kidogo upande wa kulia kuna mchanga au miti inayoonekana pembeni mwa ufukwe. Anga inaonekana kuwa wazi na inarangi ya bluu iliyokolea kulekea upeo wa macho.

Shughuli za rasmi ambapo mwanaume aliyevalia suti ya buluu na tai alfu anaonekana akizungumza mbele ya hadhira. Anashika kitabu kinachofanana na bibilia. Macho yake yameelekezwa mbele. Kando yake upande wa kulia kuna mwanamke anayesimama. Amevalia nguo yenye muundo wa maua na anaonekana anaangalia mbele. Nyuma yao kuna muundo ambao unaonyesha aina ya ukumbi au jengo.

Umati mkubwa wa watu unaoonekana kuwa ni mashabiki wakishangilia kwa furaha na anasa. Wengi wao wameinua mikono juu wengine wakishika zao kupiga picha au kurekodi. Baadhi yao wamevaa nguo zenye rangi ya buluu na nyeupe zikionyesha huenda ni rangi ya timu wanayoishabikia. Nyuso zao zimejaa taharuki na bashasha ikionyesha msisimuko mkubwa wa tukio hili.

Safu ya mashini ya kuvutia nyingi zikiwa nyeusi zimepangwa kwenye duka la kielekronimi. Baadhi ya mashini zina mabango ya Samsung. Juu ya uliopangwa pia kuna pakiti ya unga ya Sunlight hii inaonyesha sehemu reja reja inayouza vitu vya nyumbani.

Vivuko viwili vikubwa vikiwa vimeegeshwa majini. Kivuko kile cha mbele kina rangi ya buluu na nyeupe na kina sehemu ya mbele iliyo wazi ikionyesha kuwa kimeundwa kubeba magari na abiria. Nyuma yake kuna kivuko kingine chenye rangi zilizofanana. Kwa mbali jiji lenye majengo merefu na minara linaonekana likiashiria kuwa hapa ni bandari kubwa au eneo la jiji kando ya maji.

Muonekana wa hekalu kubwa na lenye michongo mizuri, pengine hekalu ya Kihindi. Limejengwa kwa mawe mepesi meupe, na lina michoro tatata na maelezo ya usanifu, likiwemo kubwa na matawa yaliyopambwa. Uandishi bfs uminayaran temple umeonekana wazi. Anga juu ni safi na la blue , likitafautiana na rangi nyepesi ya hekalu.

Barabara nyembamba iliyo katikati ya majengo marefu yanaonekana kuwa ya zamani na yenye sifa za kihistoria. Majengo haya yana kuta zenye rangi mbali mbali zilizochakaa. Sehemu zingine zikionyesha ukuta na mawe wa plaster . Bango lililofifia lenye maandishi yanayosomeka, 'Garden Gallery Accomodation' inaonekana. Katika sehemu ya mbele kuna mtu mmoja aliyevaa nguo nyeusi ndefu.

Sehemu ya jengo inayoonekana kuwa nyumba ikiwa na kuta zilizopakwa rangi mbili tofauti. Sehemu ya chini ni nyeupe na sehemu ya juu ni kahawia iliyokolea. Mbele ya nyumba hio kuna rundo ya vijiti au kuni zilizokatwa. Upande wa kulia kuna muonekano wa kuwa eneo la wazi lenye udongo na muundo mwingine kwa umbali wa mbali, ikiwemo nyumba ndogo au kisima cha maji. Miti ya mimea mingine inaonekana nyuma.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia mavazi meusi yanayofanana na hijabu wameketi kwenye viti. Wanawake wengi wanaonekana kuwa wamefunika vichwa na miili yao. Wanakabili upande wa mbele labda wakisikiliza mzungumzaji. Nyuma yao kuna mabango meusi yenye maandishi ya kiarabu na baadhi ya mabango yana rangi nyekundu au buluu.

Ukumbi mpana wenye kuta nyeupe na muundo wa kipekee wa paa una mihimili mikubwa yenye umbo la upinde na madirisha yenye mapambo. Upande wa kushoto kuna balkoni ya juu yenye uzio wa mambao uliopambwa. kuna kundi la watu wakiwa wamekaa na kusimama chini, katikati kwa nyuma kuna mtu mmoja amesimama mbele ya kikundi akiwa amevaa nguo ndefu nyeupe na kofia nyeupe.

Katika mkutano watu, mwanamme mmoja amevaa suti ya buluu na tai anazungumza mbele ya kundi la watu. Anaonekana kutoa mada ama maelezo fulani. Watu wengine wanaonekana wakimsikiliza mmoja wao akiwa amevalia fulana nyekundu na wanaonekana kuzingatia mzungumzaji. Kuna mabango na nembo mbali mbali nyuma kuashiria kuwa ni tukio la rasmi.

Jengo kubwa jeupe lenye usanifu wa kiarabu likiwa na madirisha madogo. Jengo hilo limesimama karibu na bahari pana ya maji ya buluu iliyo ya bahari anga ni la buluu iliyokolea ikiwa na mawingu meupe na makubwa yaliotawanyika kwa umbali kuna ardhi. Chini ya mjengo kuna eneo la wazi na chini kuna kwenye maji kuna boti kadhaa zilizosimama.

Mandhari haya ni ndani ya jengo kubwa labda msikiti au jengo la kihistoria. Sakafu imefunikwa na zulia ya kijanikibichi. Kuna nguzo zenye matao makubwa yanayotengeneza njia ya kuunda nafasi ya wazi. Katikati, chandalia kubwa inaning'inia kutoka kwenye dari. Milango ya mbao iliyochongwa inaonekana kwa umbali.

Kanisa kubwa lenye usanifu wa kuvutia likiwa na minara miwili mirefu yenye paa za vigae vyekundu na msalaba juu yake. Sehemu kuu ya kanisa imejengwa kwa mawe na ina madirisha makubwa ya duara na mataa. Mbele ya kanisa kuna barabara yenye magari yaliyopaki na baadhi ya watu wakitembea. Upande wa kushoto kuna jengo refu lenye umbo la duara. Miti na mimea ingine inaonekana kuzunguka kanisa hilo.

.Mbali wanaonekana wakiendesha jet ski kwenye maji ya buluu. Kila jet ski inaendeshwa na mtu mmoja na wanapita kwenye maji wakiacha vinyunyuzio vya maji nyuma yao. Anga inaonekana kuwa na buluu safi na mandhari ya shuguli ya majini zenye kufurahisha.

Shehemu ya uwanja wa ndege ambapo ndege kadhaa zimeegeshwa kwenye lami. Kuna ndege kubwa yenye mabawa mawili inayoonekana katikati na watu wamekaa kufanya kazi karibu nayo, mmoja akiwa amevalia koti la manjano la usalama. Magari ya huduma ya uwanja wa ndege yakiwa yameengeshwa karibu na ndege. Nyuma kuna jengo la daraja la kipekee na uwanja unaoonekana. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Amesimama akitazama mbali kuelekea baharini. Amevalia shuka, ana mavazi yaliyofanana na yale ya masai. Kivuli chake kinaonekana vizuri dhidi ya mwangaza wa bahari. Ufuo unaonekana kuwa mpana na mweupe, labda wa mchanga. Kuna alama chache za nyayo na vitu vidogo kwenye mchanga. Maji ya baharini ni buluu iliyokolea yakionyesha mawimbi madogo nayopo yaliyovunjika ufukweni.

Ufuo mpana na mrefu wa bahari wenye mchanga mweupe na safi. Mawimbi madogo yanaonekana yakivunja ufukweni na kwa mbali uso wa bahari unaonekana kuwa utulivu na mweupe kuelekea upeo wa macho. Anga laini rangi ya buluu inaonekana na lina mawingu machache likipa mandhari mwonekano wa amani na utulivu.

Mandhari haya yanaonyesha jiji yenye shughuli nyingi ikiwemo na majengo marefu. Barabara zenye maugani na mbinu mbalimbali. Upande wa kushoto kuna jengo la ghorofa likiashiria eneo la kibiashara au makazi ya kisasa. Kando ya barabara kuna majengo mengine yenye ukubwa tofauti na maduka. Huku baadhi ya magari yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Kwa umbali kuna barabara nyingine inaonekana kuwa na reli au barabara kubwa iliyopita chini. Anga ni buluu na ina mwawingu meupe ikionyesha hali ya hewa ni mzuri.

Meli mbili zinazoelea majini zote zikiwa na rangi ya bluu na mistari mieusi na rangi nyingine nyeusi juu yake. Meli iliyombele inaonekana kuwa kubwa zaidi na inamfumo wa feli ikiwa na sehemu pana mbele inayoweza kufungua kwa ajili ya kupaki na kushusha magri au mizigo. Meli ya pili iko nyuma kidogo na kushoto inaonekana kufanana na ile ya mbele lakini mbali kidogo na haionekani wazi.

Mandhari haya yanaonyesha ufuko wa baharini wenye mchanga mweupe. Mawimbi ya buluu yanavuma ufukweni na kunanyia kwa muda fulani unaotapakaa kwenye mchanga. Anga juu inaonekana wazi na mawingu bila mawingu na yenye rangi ya buluu ikiashiria hali ya hewa nzuri.

Cha meli kikiwa kimeegeshwa usiku wengine wakipakia na kupakua magari na abiria. Kuna mwanga mkali kutoka kwenye kivuko na pia kuna magari yanaonekana kwenye sehemu ya kupakia number dial 721 inaonekana wazi upande wa kivuko. Maji yanaonekana yakionyesha mwanga kutoka kwenye kivuko.

Orodha au ratiba ya nyakati za sala ya Eid mwaka wa 2023 iliyotolewa na FIJI MUSLIM LEAGUE. Orodha hii imeandikwa kwa herufi nyeupe na kwenye mandhari ya kijani kibichi, inajumuisha safu mbili, MOSQUE na TIME kuorodhesha misikiti mbalimbali inchini fiji na nyakati zao kuhusika katika sala ya Eid.

Barabara kuu yenye njia mbili zilizopishana zikiwa na alama za barabarani zinaonekana wazi na magari na pikipiki chache zinazotumika barabara hiyo. Barabara imejengwa juu ya ardhi iliyoinuka na pande zake kuna mimea ya kijanikibichi labda nyasi au vichaka. Anga inaonekana kuwa wazi.

Kundi kubwa la watu wamekusanyika kwa ajili ya ibada au sherehe. Katikati, askofu amevaa mavazi ya kijani na meupe anasimama mbele ya madhabahu. Akifuatana na makahuni wengine waliovalia joho nyeupe na nyeusi. Misalaba miwili mikubwa inaonekana nyuma ya madhabahu. Waumini wengine wamesimama, baadhi yao wakiwa wamevaa nguo nyeupe.

Lango ka chuma, na lenye ukuta wa mawe, na lenye bango la Mombasa old port juu yake. Kupitia lango, bahari ya buluu yenye boti ndogo linaonekana chini ya anga safi. Watu wako karibu na lango na majengo ya zamani yaliyopakwa kwa rangi yamezunguka eneo hilo.

Mezaa imejaa ndoo kubwa la noti za fedha zilizofungwa na mbenu za mpira zikiwa zimepangwa kwa wingi katika masanduku au trei kubwa. Baadhi ya noti zinaonekana kuwa na nyuso ya nembo juu yake na kwa mbali kidogo mkono wa mtu unaonekana ukifanya kazi au kushughulikia baadhi ya noti hizi.

Sehemu kubwa ya katikati ya kichwa cha habari kinachosomeka, "Judicial Service Commission," kwa herufi kubwa nyeupe kwenye bango jeusi, chini yake kuna mistari miwili yenye rangi ya machungwa na maandishi, "Internship attachment policy for the judiciary," nyuma ya maandishi kuna picha hafifu inayoonekana kama sanamu ya henis.

Ukumbi kubwa uliyojaa watu wengi, wengi wao wakiwa wamesimama wakihudhuria mkutano wa ibada ukumbi unapaa refu lenye nguzo la chuma zinazoonekana. Kuna viti vya rangi ya blu vilivyopangwa na baadhi ya watu wamekaa inaonekana kuwa na rangi ya kupendeza na baluni za rangi mbalimbali zinaonekana zimepambwa pembeni.

Kitu kidogo chenye umbo la duara chenye rangi nyekuñdu kikiwa na tundu katikatii kituu hicho kinaonekana kimevaliwa hasa kingo zake kikionyesha dailili ya uchopavu. Kimeekwa juu ya mchanga mweupe ambalo linaonekaana kuwa na madoadoa madogo meusi.

Barabara yenye shughuli nyingi katikati ya mji kuna mijengo mingi pande zote ya barabara. Mengine yakiwa na usanifu wa kisasa na mengine yakiwa na mtindo wa zamani. Kuna msongamano wa magari mbalimbali ikiwemo magari binafsi, texi za bodaboda na watu wengi wanaotembea. Moja ya jengo linaonekana kuwa na nembo ya CBC . Anga inaonekana wazi na inamawingu kidogo.

Meli mbili kubwa za feri zikiwa zimetia nanga au zikisafiri polepole kutoka maji ya buluu. Meli hizo zote zina rangi ya buluu iliyokolea chini na sehemu ya juu ina rangi ya buluu hafifu. Zina muundo wa chuma iliyopanda juu, labda minara ya kutazamia. Kwenye meli ya kushoto, kuna mabango ama matangazo yenye nembo na maandishi. Nyuma ya meli kuna nchi kavu yenye miti na miundo ya chuma inayofanana na mageti makubwa au nyumba mbili ya bahari.

Nje ya jua kwenye bahari tulivu kuna mashua ndogo inayotulia katikati ya maji ikionekana kama kivuli dhidhi ya anga lenye rangi ya kuvutia. Mawingu yametawanyika anagani yakipambwa na rangi ya dhahabu na machungwa na kukaunda mandhari ya kuvutia na ya amani.

Sehemu kubwa ya ukumbi wa jengo hili limetandikwa zulia jekundu linaloenea chini ikitoa eneo la kusali na kusujudu. Kuta zimepakwa rangi mbili, sehemu ya chini kijani na sehemu ya juu nyeupe safi. Watu wachache wamekaa chini ya zulia wakiwa wamevalia nguo nyeupe au za rangi hafifu. Upande wa kulia kuna mlango ulio wazi na meza ndogo yenye vitabu au rundo ya karatasi

Mlango wazi linaonekana ndani ya jengo ambalo linaonekana kwa mahali barabara labda msikiti. Ndani kuna zulia lenye rangi ya waridi na nyekundu na mtu mmoja amesimama mbele akisali. Amevalia kanzu refu yenye rangi nyepesi. Lango la jengo hilo linaonekana kuwa ya mabati na mwangaza kutoka ndani linaonyesha mazingira ya utulivu.

Sehemu ya uwanja wa ndege yatazamiwa kupitia kwa dirisha kubwa ya kioo. Nje kuna ndege iliyoegeshwa na abiria wakitembea kutoka kwenye ndege. Baadhi ya watu wamebeba mizigo kidogo. Kuna mstari wa bluu na nyeupe unaonekana wazi. Upande wa kushoto kuna mwanume amesimama na mbele yake mwanamke anaonekana akipiga picha.

Tunaona kundi la watu wakiwa wamekusanyika katika eneo linaloonekana kama huduma. Baadhi ya watu wamekaa mezani wakiwemo wanawake waliovalia barakoa na fulana za kutoa mbovu. Mmoja ya wanawake hawa amevalia vesti ya usalama. Watu wengine wamesimama wakiwa wanasubiri kwa kupokea huduma. Hili linaonekana kuwa eneo linalopitisha huduma wa umma.

Ufuo wa bahari wakati wa machweo au jua linapochomoza maji ya baharini yana rangi ya buluu iliyokolea kwenye mawingu yanavunjika ufukweni yakitengeneza povu nyeupe. Mchanga wa ufuo linaonekana na laini na mweupe na zina anga mawingu juu meusi ikiongoza hisia tulivu na hewa nzito.

Umati mkubwa wa watu wakiwa wamekusanyika katika eneo moja lenye nyasi wakifanya sala za pamoja. Wengi wa watu hawa wamevalia kanzu nyeupe au nguo za kitamaduni za kiislamu. Kuna baadhi ya watu walivaa nguo za rangi tofauti pia. Kwa umbali nyuma ya umati kuna majengo ya miti inayoonyesha kuwa tukio hili linafanyika eneo la mjini. Anga lina mawingu machache na linaonekana kuwa jeupe.

Kundi la watu wenye furaha wengi wao wakiwa wanaume wameshikilia bendera kuunya Kenya. Amerusha mkono juu kwa ishara ya kusherehekea baadhi wameshika maua. Nyuma yao kuna bango kubwa lenye maneno mabichi inaonekana ni tukio la ushindi au sherehe kubwa kuandaa michezo la kitaifa.

Daraja refu na pana linavuka eneo la maji lenye mikopo au mimea mingi ya maji. Rangi ya maji ni kijani kibuluu, likionyesha kina kifupi. Daraja lina barabara kadhaa na linaonekana kuwa jipya. Anga ni la bluu safi, na lina mawingu meupe makubwa. Ikiongezea uzuri wa mandhari.

Kuna njia pana iliyonyooka iliyotengenezwa kwa matofali mekundu ikipita katikati mwa bustani. Eneo kubwa limefunikwa na nati iliyokatwa vizuri na kijani kibichi. Kuna aina mbalimbali ya miti iliyotoa kivuli. Mwangaza wa jua unaonekana kupenya kupitia mti ikiangazia sehemu ya majani na kuunda kivuli. Upande wa kulia kwa umbali kuna fence ya mbao ikionyesha mpaka wa eneo hilo.

Lori ndogo la mizigo linaonekana, aina la Isuzu. Limejengwa kwa chuma, kwenye kioo cha mbele kuna utepu wa rangi ya blue na njano. Pamba la namba ya usajili inaonekana wazi mbele ya lori. Imepakwa kwenye eneo la wazi, labda barabara pa uani.

Gala la vifaa vya kielektroniki hasa televisheni. Kuna safu ndefu ya televisheni za skrini, bampa zilizopangwa kwenye rafu au zimesimama chini zikionyesha picha mbalimbali zenye rangi angavu na mandhari mbalimbali. Baadhi ya skrini zinaonyesha mandhari ya asili kama vile milima na miti huku zingine zikionyesha picha zenye rangi za machungwa na buluu. Chini ya rafu, sakafu ina vigae vilivyopangiliwa.

Watu kadhaa wako katika eneo linaloonekana kuwa ofisi au kituo cha huduma ambacho kina madawati na kompyuta. Mbele mtu mmoja ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo, nyuma yake watu watatu wamesimama wakizungumza na kutabasamu, mmoja wao amevaa suti. Kuna mabango na maandishi kwenye kibali ukutani yakiwemo " Transforming public service delivery" yanayoashiria kuwa ni eneo la kazi la kiserikali.

Mandari haya yanaonyesha ufukwe wa bahari wenye mchanga mweupe, mawimbi ya buluu yavuma ufukeni na kuna mimea au uhafu fulani uliotapakaa kwenye mchanga. Anga juu inaonekana wazi na lenye rangi ya buluu bila mawingu yakiashiria hali ya hewa nzuri.

Kibanda kilichojengwa kwa nyuzo za kiasili kikiwa na kuta zilizoundwa kwa vipande vya mianzi au majani makavu yaliyofungwa. Paa limefunikwa na vifaa vya asili vilivyofanana majani ya mitende au makuti ambayo yanaonekana yamechakaa. Mbele ya kibanda kuna mchanga unaoashiria kuwa kipo karibu na ufuo wa bahari au ziwa. Kibanda kina milango kadhaa iliyotengenezwa kwa mbao na matawi, muundo wake ukionyesha makazi rahisi au ya moga.

Jengo hili lina paa pana lililofunikwa kwa makuti likitoa kivuli kikubwa. Mbele ya jengo kuna eneo kubwa la kuketi la nje lenye meza na viti vya kisasa. Meza nyingi ni za kioo na viti vyeusi au vya kijivu. Kuna fensi nyeupe ya mapambo iliyozunguka eneo la kuketi. Miti ya minazi inaonekana nyuma ya jengo na upande wa kushoto. Anga ni blue safi inaonyesha hali ya hewa nzuri na jua kali.

Mchanga mweupe laini mwenye alama za nyayo chache unaonekana kuendelea hadi baharini kwa mbali. Upande wa kushoto kuna msitu mnene wa miti ya minazi kituo kikubwa. Majani yake meusi yanakauka. Katikati ya ufuo kuna nguzo mbili nyeupe na wavu wa kuchezea voliboli. Kwa umbali upande wa kulia kunaonekana bahari ikiwa na rangi ya buluu hafifu.

Hapa ni duka dogo na waziililijaa bidhaa mbali mbali hasa vinyago na vifaa vya watoto vimewekwa juu ya meza na chini yake kuna magari yakuchezea na vitu vingine vya kumchezea vilivyopangwa vizuri. Upande wa kulia kuna bastola ya watoto iliyoegeshwa kando ya meza. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya jengo ya kisasa na watu wachache wakitembea mbali.

Eneo kubwa ya maji matulivu yenye rangi ya buluu hafifu yakionyesha taswira ya anga na labda mimea au milia au iliyo mbali. Sehemu kubwa inaonyesha maeneo ya mchanga au udongo wenye matope yaliyo wazi kutokana na kufungwa kwa maji. Kwa mbali kuna mstari wa mimea au miti mizito yenye rangi nyeusi dhidi ya anga. Anga ni buluu hafifu lenye mawingu machache yaliyotawanyika.

Jengo la kale lenye ghorofa moja likwa na usanifu wa kipekee na hadi mwisho utaona balcons . Miti mikubwa na mirefu inapatikana mbele ya jengo ikiongeza uzuri wa asili. Barabara iliyo na mbele inaonekana kwa uzio wa chini na mawe makubwa ya vifusi vikubwa vilivyowekwa kando ya jengo. Eneo lote linaonekana kuwa na utulivu na la kihistoria.

Ukuta wenye maandishi, "JACARANDA INDIAN OCEAN BEACH RESORT" kama yanavyoonekana kwenye ishara kubwa jeupe. Karibu na ishara hio kuna mimea ya kijani kibichi na miti mirefu. Upande wa kulia wa ishara kuna pikipiki ya magurudumu matatu inayojulikana kama tuktuk yenye rangi ya njano ikiwa imesimama kando ya barabara. Kwa umbali kuna jengo kubwa lenye usanifu wa kuvutia.

Wachezaji wa mpira wa mguu wakiwang'ang'ania mpira uwanjani. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyeupe na mwengine amevaa jezi nyekundu. Nyuma yao kuna mahandishi yasiyosomeka Police Sacco Stadium na miti inaonekana mchezo wa soka waendelea.

Ukumbi wa Huduma center ambapo watu wamekaa kwenye viti za plastiki wakisubiri huduma. Mbele kuna kaunta zenye kompyuta na maafisa wanaotoa mahuduma mbalimbali zikiwemo compliance awareness certificate, police service na NIC service . Kuta zimepambwa na mabango mekundu na meusi yenye nembo ya Huduma Kenya na kilumbi ya, "Efficient government services available at convenience of citizen" .

Mbele ya jengo lenye paa la nyasi, lililoezekwa kwa umbo wa konge wa piramidi, likiwa na msalaba juu yake kuashiria likiwa na kanisa, mbele ya jengo hilo, upande wa kulia, kuna jua refu, rangi yenye blue . Pana bango lengine, liko na maandishi. Nyuma ya jengo kuna jengo lingine la ghorofa, linaloonekana wazi.

Ndani ya nyumba ikionyesha kwa uwepo wa njia inayoelekea kwenye chumba kingine. Kuta za corridor zina rangi ya buluu iliyokolea kwa juu na nyeupe kwa chini zikitenganishwa na mstari mweusi. Sakafu ina vigae vyenye michoro na mlangoni pana mwelekeo wa vigae vya rangi nyekundu na kahawia.

Kivuko kikubwa cha MV Mavongoni kikipaki abiria na magari. Kivuko kiko majini na kuna umati mkubwa wa watu wakisubiri au kupanda kivuko hicho. Majengo yameonekana kwa mbali kando ya maji yakionyesha kuwa hapa ni bandari. Hali anga yanaonekana kuwa mzuri na anga ni ya mawingu nyeupe.

Tamasha au sherehe ya kitamaduni iliyojaa shamrashamra. Kundi la wanawake wamevaa nguo za kitamaduni wakionekana wakicheza mmoja mwanaume amevaa sliti yenye rangi za kiafrika akionekana akicheza kwa nguvu. Watu wengine wamekusanyika karibu baadhi yao wakiwa wamevalia nguo za kawaida. Wanamuziki wameketi chini wakipiga ngoma kubwa za kiutamaduni. Anga inaonekana kua wazi na miti mengine mengi inaonekana kwa mbali nyuma kuna majengo ya paa za nyasi.

Msikiti mweupe maridadi wenye kubo la kijani kibichi na mnara mdogo una madirisha yenye mapambo ya kaisili na milango iliyoundwa kwa ustadi. Mbele yake kuna eneo la wazi lenye mchanga. Watu wanaonekana wakiwa wamesimama au wakitembea karibu na msikiti. Anga ni buluu na ina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Gari ya moshi yenye rangi nyekundu, nyeupe na njano imesimama kwenye reli. Inaonekana kuwa treni ya kisasa na ina muundo maridadi. Kuna sehemu ya jengo au miundo mingine inaonekana juu ya treni inaweza kuwa imesimama kituoni ama chini ya darasa. Hali ya anga inaonekana buluu na mawingu machache.

Ufuo unaovutia yenye mchanga wake mweupe safi ambapo mashua ndogo nyeupe na yenye mistari wa buluu chini limepinduka. Nyuma ya mashua kuna vibanda rahisi vilivyo jengwa kwa meza za asili. Kuna kichaka cha majani kibichi.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe ambao unaonekana kuwa safi na wazi. Maji ya bahari yana rangi ya buluu iliyokolea na mawingu madogo meupe yakivunjika ufukweni. Anga juu ni la bluu usafi bila mawingu yoyote. Kwa mbali, kwenye upeo wa macho au karibu ukingo wa bahari, kuna boti kadhaa au vyombo vya majini.

Eneo la huduma kwa wateja au idhara ya uhamiaji lenye kaunta kadhaa zilizohesabiwa kuanzia kaunta ya tatu. Watu wengi wamekaa kwenye viti vya kungojea wakisubiri huduma. Baadhi ya wafanyakazi wanaonekana nyuma ya kaunta wakiwahudumia wateja. Eneo hili linaonekana kuwa safi na la kisasa likiwa na zao za kutosha. Lebo au mabango yenye maandishi, Direct Immigrate, yanaashiria kuwa inaweza kuwa ofisi ya uhamishaji.

Sehemu ya ndani ya msikiti au jengo la kidini. Mwanaume mmoja aliyevaa kofia nyeupe iliyopambwa na shati ya mirabamiraba mieupe, miekundu na buluu anayesimama akitazama mbele kuelekea undani wa jengo. Kuna nguzo nyeupe au mbao na zenge mbele yake. Upande wa kushoto kuna milango ya mbao yenye vioo na upande wa kando kuna ngazi za mbao zilizopangwa. Ndani ya jengo kuna anga na kuna mikeka na zulia chini.

Bahari pana yenye maji ya buluu iliyokoza na anga lisilo na mawingu, ikionyesha hali ya hewa tulivu na ya jua. Mawimbi meupe yanaonekana yakivunja ufukweni kwa mbali. Upande wa kulia wa mbele, kuna majani ya mnazi na mti mingine ya kitropiki yakitoa kivuli, kuongezea hisia ya utulivu na paradiso ya pwani.

Uwanja wa ndege dogo umeonekana ukiwa na ndege mbili nyeupe moja kubwa na nyingine ndogo zikiwa kwenye lami, nyuma ndege hizo majengo yenye paa nyekundu na miti ya minazi, anga ni bluu na mawaingu meupe yametawanyika hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua na tulivu ikionyesha mandhari kawaida ya ndege.

Sehemu ya chini ya jengo lina milango na madirisha yenye mataa yaliyopindika. Ukuta zina rangi ya kukauka zikiwa na nguzo au mapambo yenye rangi ya kahawia iliyokolea. Juu ya mpango kuna ubao yenye mahandishi ya kiarabu au labda mbegi. Jengo lina balkoni mbili na zaidi zenye nguzo zilizochungwa kwa nakshi nzuri. Balkoni ya chini ina paa ililoezekwa kwa mgawo wa mbao huku balkoni ikiwa wazi zaidi. Muundo ambayo inaonekana kuwa na maumbo tata na yaliyopangwa vizuri.

Barabara ya lami inaonekana. Upande wa kushoto kuna gari aina ya Toyota lililoko limeegeshwa kando ya barabara. Nyuma ya gari kuna miti mingine minene ikionyesha mazingira ya kijanikibichi. Kuna sehemu mbele ya bajaji ikionyesha kioo chake cha kuangalia nyuma na sehemu ya juu ya paa lake.

Vivuko viwili vikubwa vikiwa majini. Kivuko kilichombele kinaonekana kimebeba abiria wengi na milango yake ya mbele imefunguka. Nyuma yake kuna kivuko kingine chene nagari yaliyopakia, Mandhari ya jiji yanaonekana kwa umbali ng'ambo ya maji ikionyesha kuwa vivuko hivi viko katika eneo lenye shugli nyingi za bandari. Mandhari inaonekana kuwa na mawingu.

Barabara ndefu wa ufukwe wa mchanga ukifuatwa na maji ya bahari yenye rangi buluu kijani kibichi. Upande wa inchi kavu kuna maeneo ya ujenzi ikiwa ni pamoja na miti na mjengo kadhaa. Kunaonekana pana sehemu ya jiji na barabara ni za kuonana ukipita katikati ya majengo. Rangi ya ardhi inaonekana kuwa mchanganyiko wa kijani kibichi na rangi ya hudhurungi.

Katika tukio hii watu kadhaa wamekusanyika nje ya jumba inayoonekana kuwa kanisa. Kundi kubwa la watu limevalia mavazi mekundu yakiashiria vazi la kidini huku wengine wakiwa wamevalia mavazi meupe au mepesi. Wengine wamesimama ndani ya mjengo. Inaonekana ni sherehe au ibada labda kuhusiana na jumapili ya matawi.

Jengo hili linaonekana kuwa msikiti au eneo la ibada, ndani yake kuna cooler kubwa, taa ya kifahari inayoning'inia na saa kubwa ya dhahabu ukutani. Chini mtu mmoja anaonekana ameketi chini akiashiria utulivu na maombi. Rangi za ndani zinaonekana hali ya utulivu na kuna dirisha kubwa linaloonekana upande wa kulia likiruhusu mwanga kuingia.

Jengo ndogo lenye paa la nyasi linaonekana kuwa limejengwa kwa mbao na lina vitu na meza ndani yake kuonyesha kuwa inaweza kutumika kama pahali pa kupumzika. Kuna nguo au kitambaa ikiwa nje ya kibanda na vibanda vya vitu vya rangi ya buluu ikiwa juu yake. Kuna miti iliyozungua jengo.

Feri kubwa ikionyesha upande wake wa nyuma. Feri hii inaonekana kuwa na rangi nyeusi na mistari ya buluu na ya nyeupe kwenye pande zake. Sehemu yake ya nyuma imefunguka kwao inashusha labda ikiashiria kuwa imepakia kushusha. Dhidhi ya feri kuna miundo mbalimbali ikiwemo manguzo za sehemu za juu zilizo...

Sehemu ya ndani ya chumba inaonekana labda sakafu la ukumbi. Ni sakafu iliyowekwa vigae vya rangi nyepesi. Kuna ngazi zinazopanda juu zikiwa zinatengenezwa kwa mbao au nyezo zingine zenye rangi nyeusi. Sehemu ya chini ya picha inaonyesha kivuli kikubwa cheusi kinachoashiria uwepo wa mtu au kitu kikubwa.

Banda hili linaonesha bandari yenye shughuli mingi kukiwa na boti kadhaa zilizowekelewa majina zingine zikiwa zimetia nanga kando ya ngati ya mawe. Meli mbili kubwa za mzigo zinaonekana zikitia nanga katika maji ya buluu isiyokolea huki boti ndogo zikionekana zikizunguka. Kwa mbali jiji lenye majengo mengi na miti linaonekana kando ya ufuo. Anga ni buluu na mawingu meupe yaliyotawanyika.

Msikiti umejengwa kuta nyeupe lililopambwa kwa matawi na maneno ya kiarabu, lina mnara mrefu wa upande wa kushoto kwenye madirisha ya upinde na paa la kipekee. Mbele ya msikiti kuna barabara yenye magari ikiwemo tuktuk za kijani na gari jeupe. Watu wanaosonga mbele na nyuma barabarani. Mazingira yanaonyesha shugli za biashara au kijamii.

Mchoro uliochorwa ukutani labda kwenye hekalu. Unaonekana kuwa na takimu nyingi za watu na notisa za mimea kuashiria hadithi ama tukio fulani. Katika sehemu ya kulia kuna mwanaume aliyesimama akiwa amevalia shati jepesi na suruali ya buluu. Chini yake kuna takimu ingine ya watu baadhi yao wakiwa wamekaa katika kundi mbalimbali. Upande wa kushoto kuna pambo tata za maua na majani.

Umati mkubwa wa watu wakiwa umekusanyika katika eneo la wazi wakifanya sala. Watu hawa wamepiga magoti na wameinama chini ishara ya kusujudu. Wengi wao wamevalia nguzo za kawaida huku baadhi wakionekana wamevalia nguo nyeupe au za rangi tofauti. Nyuma yao anga lao linaonekana nzito na giza lenye mawingu mazito ikionyesha hali ya hewa ya jioni. Kwa umbali miundo mirefu inayofanana na mlingoti unaonekana.

Jengo kubwa jeupe limewekwa na mahandishi vya Mombasa juu ya mlango. Dirisha pana na milango ya chuma inayoonekana kama lango la gala inqyokamilisha muundo wake. Gari kadhaa limeegeshwa mbele ya jengo lililo na watu wachache, wanaonekana wakiingia na kutoka. Anga ni buluu isiyo na mawingu.

Lango kuu la jengo ambalo linaonekana kuwa hekalu ama mahali pa ibada. Sehemu ya juu imepambwa kwa sanamu zenye rangi nyingi na pambo za kina. Katikati kuna sanamu ya mtu labda mungu, kando kuna sanamu ya wanyama. Mampambo haya yana rangi angavu kama kijani, buluu na nyekundu. Sakafu inaonekana kuwa na michoro au rangi zinazong'aa, kuna watu wawili wanaoonekana ndani ya jengo hili.

Uwanja mpana unaonekana kupitia dirisha, sehemu ya chini inaonyesha fremu ya dirisha yenye rangi nyeupe na kijivu. Eneo kubwa la lami ikiwa na alama za bluu na nyeupe zilizopigwa rangi chini zinazoashiria mpaka. Kuna mstari wa miti mirefu yenye majani mambichi yakifanya mpaka wa uwanja. Juu ya miti anga ni bluu safi.

Mandhari haya yanaonyesha ziwa au mto mpana wenye maji tulivu na jua ikiza anga ina mawingu. Wingu ambayo ina mchanga mzito mzito ukiunda kivuli nyeusi dhidi ya anga. Kuna hisia ya utulivu na ama ni katika mazingira haya.

Duka la vifaa vya mziki, ikiwa na ngoma mbili kubwa na ngoma zingine ndogo na piano za kielektroniki zilizopangwa kwenye rafu nyuma. Kuna pia stendi ya maiki na vifaa vingine vya mziki. Watoto wawili mmoja amevaa shati la buluu na mwingine amevaa shati nyeupe wanaonekana wamesimama ndani ya duka wakitazama vifaa hivyo.

Jengo lenye kuta zilizopangwa na matawi za kuvutia, kundi la wanaume waliovaa nguo za kitamaduni wamekusanyika baadhi yao wamekaa sakafuni wengine wamesimama. Wakihudhuria tukio la kidini au mkutano. Anga hayo inaonekana kuwa ya utulivu na kiheshima.

Msikiti wenye usanifu wa kuvutia una minara na mtawa yenye mpangilio maalum ikionyesha ushawishi wa usanifu wa kiswahili wa kiarabu. Watu wachache wanaonekana mbele ya msikiti wengine wakiwa wamesimama nyuma ya vizuizi vyeupe vya nyuma. Pia kuna kitu kinachofanana na sanduku kubwa la njano mbele ya vizuizi rangi ya njano amabazo zinaonekana kuwa pakupak.

Eneo hili linaloonyesha ofisi chenye huduma za shughuli nyingi. Watu kadhaa wakiwemo wanaume waliovaa shati nyeupe na koti nyeusi wanazungumza na kutabasamu. Mmoja wao ameshikwa mkono. Mwanamke mmoja amekaa mbele akitumia komputa ndogo na kukionyesha utoaji wa huduma za kidijitali. Mabango mekundu ya kijani yenye maandishi, "Transforming Public Service Delivery," imebandikwa.

Mwanamke amesimama nyuma ya kinara cha hotuba chenye jamhuri ya Kenya. Amevalia jobo la mahakama anaonekana akishikilia kitabu jeusi mkononi. Upande wa kushoto kuna mwanaume aliyesimama amevalia suti na tai. Upande wa kulia kuna mwanamke mwingine aliyevalia jopo la mahakama na ana mask ya uso.

Ziwa kubwa ikiwa na miti mingi ya minazi kwenye ukinga wa mbali. Maji yana rangi ilivyokolea yakionyesha taswira ya anga safi ya buluu. Mbele kuna eneo la radhi yenye nyasi na udongo na pia kuna miti mirefu imesimama wima katikati anga lilio safi na mawingu machache mepesi.

Ngamia mkubwa akitembea kwenye mchanga mweupe huku amebeba watu wawili mgongoni mwake. Bahari linaoneka wazi na blue huku watu wengine wakionekana wakiongelea na kufurahia majini. Anga pia ni blue na inaonekana wazi ikionyesha hali ya hewa nzuri. Upande wa kulia kuna viti ikionyesha eneo hili linaweza kuwa mahali pa starehe.

Gari la bao lenye nguzo mbili nyekundu na watu wakitembea juu yake wakielekea au wakitoka kwenye boat. Katika maji ya blue iliyokolea boti mbili kubwa za zamani zenye rangi mbalimbali zilizochoka lakini zikiwa imara zimefungwa kwa kamba. Kwa umbali kuna ardhi yenye miti mingi na majengo machache yanayoonekana kwa mbali, yote yakionekana chini ya anga ya blue safi isiyo na mawingu.

Barabara imejaa magari mengi na za taa nyekundu za nyuma na nyeupe za mbele zikionyesha msongamano wa magari, upande wa kulia kuna jengo kubwa lenye usanifu wa zamani wa kihistoria likiwa na madirisha mengi yenye mtao na safu zenye nguzo jengo linaonekana kuangazwa na taa za barabarani, nyuma ya magari kuna miundo mbinu ya jiji kama vile nguzo za umeme taa zinazotoa mwanga.

Muonekano wa hekalu au jengo lenye usanifu wa kitamaduni, tunaona matawi mengi meupe yenye mapambo maridadi na nguzo kubwa zilizoshikilia. Ndani ya matawi hayo kuna sanamu au picha za kidini, rangi nyeupe imetawala ikiongeza na mibuyu na machungwa vinavyoongezea uzuri wa jengo.

Waendeshaji pikipiki wakiendesha pikipiki zao. Mtu aliyembele kabisa amevalia koti ya rangi ya manjano iliyong'aa, mwingine upande wa kushoto amevaa pinki na wengine wamevaa mavazi ya kawaida. Pikipiki nyingi zinaonekana kufanana, wako barabarani iliyokuwa na lami na vumbi kidogo. Nyuma kuna miti na mijengo. Anga ni bluu na mawingu machache.

Lori kubwa la kusafirisha mizigo yenye rangi nyekundu na buluu mbele likiwa limebeba konteina kubwa la rangi ya kahawia. Kuna upande wa kulia kuna korongo kubwa ya rangi ya chungwa ikiwa na mikono mirefu iliyopanda juu. Upande wa kushoto kuna korongo ingine pia yenye rangi ya chungwa ikiwa imebeba konteina hilo, ikionyesha kuwa zote zinahusika katika kuinua. Anga ni mawingu meupe na buluu ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Bango lenye tangazo la kidini linaloitwa "Prophetic Experience" lililoandikwa na "JBM Family Church Mombasa". Tangazo linaonyesha picha za wahubiri watatu, guest speaker na post pastor . Tarehe za tukio, kipindi cha prayers and worship .

Jengo kubwa na nzuri ambalo linaonekana kuwa na hekalu. Jengo limezungukwa na kuta zenye matawi maridadi na kuna bustani ndogo iliyo na mimea. Sufuria za mimea zimepangwa mzuri. Sehemu ya pili na gari iliyopangwa kwa umaridadi ndani ya sikari kata. Kuangalia upande wa kushoto na pia jengo jingine la ghorofa upande wa kulia.

Sehemu ya nje ya msikiti inaonekana, ikionyesha mnara mrefu mweupe, wenye mapambo ya kijani kibichi juu yake. Unaonekana kilele angani. Msikiti wenyewe una kuta yenye iko na baadhi ya mapambo ya kijani. Mbele ya msikiti kuna geti la chuma lenye nakshi maridadi za kijani kibichi, likifunga njia. Anga ni blue na mawingu meupe kidogo.

Ufuo wa bahari wakati wa machweo au mawio ambapo rangi yanachanganyikana na maji. Sehemu ya maji inakisia mwamba ikionyesha rangi ya buluu mawingu madogo yanaonekana yakivuka ufukweni na kuna mchanga yenye giza upande wa kushoto. Mbali kabisa kuelekea upeo wa macho kunaeza kuonekana kitu kinachofanana na boti kivuli cha ardhi.

...aliyesimama mbele ya nyumba ya kitamaduni anaonekana akiwa amevalia mavazi ya kitamaduni yakiwa ya rangi nyeupe na mapambo. Kuna miti mikubwa yenye matawi mengi, nyumba zilizonyuma zina kuta za udongo na zimeezekwa kwa nyasi au majani makavu. Anga inaonekana kua jeupe ikiweka mwanga wa kutosha.

Jengo kubwa lenye usanifu wa kisasa likiwa na madirisha mengi ya kioo yenye rangi ya buluu na muundo wa chuma lina maandishi, "Voi Extension." Lipo nyuma ya kilima kidogo au gazi ya udogo. Anga lina mawingu meupe na buluu likipendekeza hali ya anga iliyo nzuri.

Msururu wa daftari au vitabu vidogo vya rangi ya buluu na nyeupe vikiwa vimepangwa kwa kamba. Vimepangwa juu ya meza ya kahawia. Inaonekana kama store au eneo ya usambazaji kuashiria kuwa vitu hivi vilivyotayarishwa kwa ajili ya matumizi au usambazaji.

Sehemu ndani ya chumba labda sebuleni ama chumba cha kulala chenye dirisha kubwa la kutueleza linaloelekea kwenye balkoni . Dirisha hili lina pazia la rangi nyepesi lililofunguliwa upande wa kushoto. Nje ya dirisha kuna mandhari ya kijani kibichi yenye miti na mimea mengine. Kuna meza na viti pale nyuma upinde. Ndani ya chumba kuna televisheni nyeusi iliyowekwa kwenye stand .

Mandhari ya pwani yenye mchanga mweupe na miundo ya vibanda vya kiasili. Vibanda vimetegenezwa kwa vigezo vya mbao na paa ya makuti au nyasi. Moja ya vibanda upande wa kulia unaonekana kuwa umejengwa kwa mtindo imara zaidi, Nyuma ya vibanda kuna mimea minene ikiashiria uwepo wa msitu wa pwani. Anga inaonekana kuwa na mawingu ikionyesha hali ya hewa isiyo na jua kali.

Hii ni nyumba ndogo iliyojengwa kwa mtindo wa kitamaduni ikiwa na paa la nyasi na kuta za mbao au miti. Imejengwa karibu na mchanga mweupe ukiashiria uwepo wa ufukweni. Kuna miti mkubwa yenye majani mengi iliyozunguka ikitoa kivuli. Kwenye kuta za mabango kuna mabango mawili meupe yenye mahandishi.

Kanisa lenye jina, GRACE PEFA CHURCH VICTORY limeandikwa juu. Jengo lililojengwa kwa mtindo wa kiasili kwa kutumia matope iliyofungwa kwa kamba, na lina paa la mbao. Wanaume wawili wamesimama mbele ya kanisa, mmoja ameshikilia fimbo na wote wawili wanaonekana wametabasamu. Kushoto wa kanisa kuna tangi kubwa la maji la buluu lililo na maandishi, "Yesu anakupenda".

Mkusanyiko wa watu wengi wengine wamevalia nguo nyeusi wameketi kwenye viti vya plastiki. Inaonekana ni tukio la kidini la kiislamu kutokana na mabango yenye maandishi ya kiarabu. Mambango haya yanaonekana kutaja majina au usemi na misemo mingine ya midini.

Nyumba ya kifahari nyuma yake ikiwa imezungukwa na miti mirefu na kijanikibichi. Mbele yake kuna bwawa kubwa la kuogelea lenye maji ya buluu yanayong'aa. Kando ya bwawa kuna eneo la kupumzika lenye mwavuli mkubwa na viti vya kupumzika. Inaonekana ni hoteli au eneo la kupumzika la kifahari.

Uwanja wa ndege wakati wa machweo au mawio, jua linaonekana likizama au likichomoza likitoa rangi nyekundu na machungwa ngano. Ndege kadhaa zimeegeshwa uwanjani na moja kati yao inaonekana maandishi ya, Corsc, kwenye mkia wake. Kuna pia mandhari ya huduma za ardhini na vifaa vingine vya ndege wake. Mandhari inaonekana inaonekana tulivu kutokana na rangi ya angani.

Kwenye barabara ya lami kuna gari ndogo la abiria lenye rangi ya buluu iliyokolea lina namba ya usajili na maandishi huko nyuma juu ya gari hilo kuna kubwa bango lenye maandishi Pentacostal Church ikiashiria uwepo wa kanisa liko karibu pande zote za barabara kuna majengo mengine yakiwa na rangi nyeupe na mengine yakionyesha usanifu wa kisasa zaidi na matofali mekundu.

Mawimbi ya bahari na yanakuja ufukweni yakitengeneza pofu jeupe lenye kingo na mchanga, bahari yenyewe inaonekana kuwa na rangi za buluu iiyokolea ikichanganyika na kijivu. Upande wa kushoto kuna ukanda wa mchanga mweusi unaokolea mbali na kuna miti inayoonekana kwa mbali.

Eneo la ndani la pango linaonekana kuwa giza sana kuna miamba mikubwa na mawe mbali mbali yaliyotawanyika kwenye sakafu, kwa mbali kuna madirisha mawili ya chuma inayoonekana kutoa mwanga kutoka nje yakivuka giza la pango hilo.

Mandhari haya yanaonyesha mawingu ya bahari kwenye mchanga mweupe na bahari ya buluu inaonekana kwa macho. Mtu mmoja amesimama pekee yake katika ya ufukwe akitazama baharini akionekana kama kivuli kidogo dhidhi ya anga. Juu yake anga lina mawingu yaliyotawanyika yakionekana upande wa kushoto.

Miti mingi ya minazi yenye urefu tofauti iliyotapakaa kwa eneo lote. Anga ni blue safi na mwangaza wa jua unaonekana wazi. Upande wa kushoto kuna meza na viti vichache vinavyoonekana. Katikati ya upande wa kulia kuna fensi ndefu nyeupe. Kuna vifuniko vya kivuli vilivyoonyeshwa katikati ya miti.

Vibanda viwili vya kienyeji vilivyoekwa kondoo na vifaa vingine vinaonekana kama maduka madogo, katika cha kushoto kuna nguo mbali mbali na upande wa kulia kuuza vitu vingine kuna tairi kutumika kama sehemu ya ujenzi ya mapambo na zingine zimevungukwa na miti na gunia na kuna sehemu ya gari linaonekana upande wa kulia.

Kundi la watu wanaonekana kuwa wanawake au vijana wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni wakishiriki katika ngoma. Wamevalia sketi nyeupe na baadhi yao wamevaa shati nyeupe au mashati meupe yenye mikono mifupi. Wengine wamevaa vitambaa vyekundu vilivyofungwa kiunoni. Eneo hilo linaonekana kuwa uwanja wa wazi wenye udongo kwa mbali kuna bendera anga ni la bluu safi na ni la mawingu yaliyotawanyika.

Mchanga mweupe uliovutwa kidogo na baadhi ya mimea au taka za bahari zikiwa zimelala juu yake. Maji ya baharini yana rangi ya buluu safi yaliyoonyesha mawimbi madogo meupe yakivunjika ufukweni. Kuna shina mbili nene za miti mirefu zilizosimama katikati ya mchanga. Anga juu ni ya buluu safi bila mawingu mengi.

Mwanmke mwenye nywele ndefu zilizofura na miwani ya jua amesimama katikati ya umati ya watu akionekana kushangilia kwa furaha na msisimko. Amejifunga bendera ya kenya shingoni. watu wengi walio nyuma yake pia wanaonekana kushangilia wakionyesha kuwa wako kwenye tukio la shamrashamra na tamasha.

Fukwe mpana una mchanga mweupe ulionyoka unaonekano ukiwa na mabanda madoko kadhaa ya paa tambarare yaliyojengwa mbalimbali uenda yakatumika katika vibanda ya mchuzi au maeneo ya kupumzika. Katikati kuna boti iliyochakaa yawezekana kuwa ni kadhaa ilikuwa imetelegezwa na kusubiri matengenezo. Upande wa kulia mbele kuna boti nyingine yenye rangi nyeupe na buluu. Anga laini mawingu yaliyotawanyika ikiashiria hali ya hewa tulivu.

Boti kubwa ya mzigo ya usafirishaji ulioko majini ukiwa umetia nanga au kuelea na rangi nyeusi na mstari nyeupe kando yake, pia boti kuna mabanda madogo madogo na bendera na boti ng'ambo ya maji kuna majengo mengi na mjini na miti anga lina mawingu yaliyotawanyika.

Jengo kubwa la msikiti lenye mnara mrefu unaonekana likisimama chini ya anga la blue lililofunikwa na mawingu meupe yalioyotawanyika mnara huo ni mweupe na kijani ikiwa na usanifu wa kipekee, jengo mzima ni mweupe na kijani, waya za umeme zinavuka mbele zikionyesha eneo hili ni la miundo mbinu mwanga mkali wa mchana.

Kundi kubwa la watu wazima wengine wanaokuwa wanaume wa kufurahia na tabasamu. Wako katika mazingira yanayoonekana kama jamii au michezo. Wengine wamevaa fulana za rangi mbalimbali ikiwemo ya kijani kibichi na blue . Mmoja upande wa kushoto anaonekana ameshika bendera ndogo ya Kenya huku mwengine akionyesha alama ya amani kwenye kidole chake.

Sehemu ya ufukwe wa bahari ambapo mawimbi meupe yanavunjika kwenye mchanga wa rangi ya waridi. Maji ya baharini yana rangi ya buluu iliyokolea yakionyesha utulivu. Anga inaonekana kuwa wazi na ina rangi ya buluu hafifu kuelekea upeo wa macho kukionyesha mandhari ya utulivu.

Barabara yenye shughuli mingi yenye mji mdogo, barabara ni ya lami inayopakana na jengo mbali mbali, baadhi yao yakiwa na biashara kama inavyoonekana kutoka kwa mabango, watu wanatembea kando ya barabara na magari yameegeshwa ambayo yanapita, kwa umbali milima inaonekana ikiongezea uzuri wa uasili kwenye maandhari ya mijini.

Muundo mkubwa wa chuma unaofanana na kipande cha jengo la kiwanda au sehemu ya mashine kubwa ikiwepo juu ya trela ndefu. Muundo huu ni wa rangi nyeusi na sehemu zenye muundo wa kibuyu. Mtu amesimama karibu na trela inayoonekana ukiangalia na kisimamo kwa usafirishaji kitu kikubwa. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na anga ya buluu.

Kando ya chakula iliyoandaliwa nje au karibu na dirisha kubwa juu ya meza kuna vikapu viwili vilivyojazwa na ya rangi tofauti. Vikapu huvyo vimewekwa juu ya vitambaa vilivyo vya rangi ya kimanjano. Chini ya vikapu kuna vyombo vya glasi yenye vitu vinavyofanana sukari. Nyuma ya meza kuna dirisha na miti ya kijani kibichi inayoonekana nje ikionyesha mazingira rasmi.

Wanawake wanne wamevalia mavazi ya kitamaduni yaliyopambwa kwa rangi mbali mbali ikiwemo nyekundu na nyeupe na wanaonekana wakiwa katika harakati ya kucheza au kufanya onyesho la kitamaduni wakiwa na vitambaa vilivyofungwa kiunoni na shanga shingoni. Mandhari ya nyuma inaonyesha jengo labda ukumbi la upeo.

Dawati la mbao liko na nembo na maandishi, "Information Desk." Dawati hili lina sehemu ya jino yenye waka na kingo zilizo kando. Juu ya dawati kuna nafasi ya wazi na madirisha makubwa na kuna vitu vingine vya mbao vinavyoashiria eneo la kusubiria au la huduma. Inaaweza kuwa katika jengo la uma, ofisi au Huduma.

Mfululizo wa kibanda ya kiasili iliyojengwa kwenye ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe. Vibanda vingi vina ukuta vya makuti na mbao na paa za nyasi au kuti. Hata hivo kibanda kimoja katikati kinajitokeza kwa kuwa na kuta zenye rangi ya buluu. Ufuo unaonekana kuwa mpana na mchanga zadi. Anga ni la mawingu ikionyesha hali ya hewa tulivu inaonekana kuwa makazi ya wavivu.

Maji ya bahari yametulia yakiguza ufuo wa mchanga mweupe unaoenea kwa upana. Mitende mirefu yenye majani yanayo ninginia imepangwa kwa kufwatana. Kuna jiwe na kuna na nyumba ya kisasa yaliyofichwa kwa sehemu kwenye kivuli.

Banda limejengwa juu ya nguza ndani ya maji mengi tulivu yenye rangi ya buluu na paa lake la makuti linaonyesha kuwa ni pahali pa mapumziko, anga ni angavuna hali ya hewa ni tulivu, kwa umbali kuna kisiwa kidogo chenye miti ya kijani kinachoonekana kwenye upeo wa macho ikiongeza mvuto wa kimazingira, eneo hili linaonekana kuwa la utulivu na linafaa kuwa kwa starehe ya likizo ya bahari.

Feri mbili za rangi ya samawati zinatambaa kwenye maji mengi. Kwa umbali kuna miti. Hali ya anga ni mawingu mengi kuonyesha hali ya kutaka kunyesha mvua.

Gari la moshi linasafiri juu ya daraja la chuma katika eneo la mashambani lenye udongo wa rangi ya kahawia na mimea mifupi. Njia ya reli imeinuliwa ikiwa na vizuizi vya usalama pande zote na treni linaonekana likielekea upande wa kulia kwenye mwendo wa kasi. Anga ni safi na jua linatoa mawanga hafifu na kuna mawingu mepesi kwa umbali.

Tuk tuk za rangi tofauti tofauti zimepanga foleni. Kuna za nyekundu na majano. Halaiki ya watu imesimama wengine wakiwa juu ya bajaji zao. Moja ameshikilia bango. Manyumba ya nyuta nyeupe, miti yenye majani kibichi na hali ya anga inaonyesha kuwa na jua.

Mashua kadhaa yapo baharini huku moja ilikuwa imeegezwa kwenye gati la chuma ikiwa ikingoja abiria. Majengo ya mandhari ya nyuma yanaonyesha mandhari kisasa iliyo kando ya maji, huku anga ikiwa safi na mambo ya juu ikimulika eneo lote.

Halaiki ya watu imesimama ukuta wa mawe, paa la mabati, viti vya mbao mandhari yanaonyesha ni kanisa kuna msalaba madirisha mapana yenye mwangaza unapita kuna kofia.

Kundi la watu liko baharini likiwa ndani ya mashua kunao walio ndani ya mashua kunae aliyejuu ya mashua kunao wenye wako majini anga ni samawati na hakuna mawingu.

Mashua inayosafiri ikiwa na mtu taratibu kwa maji ya buluu wazi huku mitende mirefu ikiinuka upande wa kulia ikiwa na majani yanayoning'ia kwa utulivu. Anga ni ya samawati bila mawingu ikitoa mwangaza wa kuvutia unaoangazia uso wa maji.

Mwanamume aliyevalia shati nyeupe na maandishi samawati Baclays na mashua ya blue imeegeshwa juu ya mchanga mweupe ukiwa pembeni ya mti yenye matawi ya kijani kibichi na miti ya matende marefu.

Jukwaa limeandaliwa ndani ya ukumbi wa ibada au kanisa lilikuwa na maandishi makubwa ya Mavuno Church Mombasa. Kwenye pazia la nyuma, watu kadhaa wamesimama jukwaani wakionekana kushiriki ibada. Kuna wale wanaotumia vipaza sauti moja anapiga keyboard , mwingine seti ya ngoma na kuna spika nyeusi.

Kinanda cha elektroniki kimewekwa juu ya stendi na nyaya zimeunganishwa kutoka kwenye kinanda hadi kwenye vifaa vingine vya sauti vilivyo karibu ikiwemo spika na kiongeza sauti, mkeka wa kijani kibichi sakafuni ya vigae vyeupe, chombo cha rangi nyekundu.

Njia iliyotandazwa mawe inapita, kuna ukuta wa mweupe. Kando yake kuna mimea ya majani kibichi, miti ya mitindo imeonekana kwa mbali kuna bahari. Anga halina mawingu na ni la samawati.

Jengo la rangi nyekundu na ukuta wa mawe, watu waliopanga foleni wakiwa wamevalia mavazi yaliyofanana ya rangi nyeupe na shali kichwani. Bango lenye maandishi Rolls out entrance exam register your child for 2022/2023 session na nambari ya simu na tariki

Dirisha la kioo, ngazi ya sakafu , ukuta wa mawe, gari jeupe, mawe ya rangi samawati na nyeupe, ndege, abiria anayetembea huku akiwa amebeba mkoba, nyasi ambayo imekatwa vizuri, miti na mimea ya kijani kibichi, mawingu na anga ya samawati, mwangaza kuashiria mchana.

Kundi la watu linaonekana nimesimam. Wawili wao wanasalimiana. Kunao wamevalia mavazi nyekundu, na kunao wamebalia mavazi rasmi. Kuna ukuta wa chuma na mawe, na nyuma jengo miti ya majani yaani kibiti ya mipango kando yao.

Drafu ya duka ambayo imetengenezwa kwa safu imejaa bidhaa mbalimbali za kutumiwa nyumbani. Kuna sanduku linalomchoro wa glesi vikombe vya kauro, vikebe na frigi vya rangi mieupe na milango ya glasi. Pembeni kuna alama ya bei. Kwa umbali tunamwona mama mmoja akiwa amesimama.

Mlango wa mbao mweupe, ukuta wa mawe mweupe mwenye maneno security office kizima moto nyekundu, mchanga ulio na mimea iliyotapakaa, kuna mimea kadhaa ya kijani kibichi kuna daraja ndogo kwa umbali.

Majumba ya ghorofa yenye rangi tofauti kuna zenye ukuta mweupe na paa ya rangi nyekundu kuna gari nyekundu kwenye barabara ya lami na miti yenye matawi mengi ya kijani kibichi mawingu yanaonekana na anga la samawati kuashiria hali ya anga tulivu.

Kuna ukuta mrefu wa mawe wenye maandishi Mombasa lighthouse church umechorwa bara la afrika na kuna ndege wawili wamesimama juu ya ukuta huo, kuna matangi mawili nyeusi na gate la kahawia, mawingu hakuna na anga ni samawati, kuna mti wa kijani kibichi.

Bango lenye maandishi Watamu lina mchoro wa nyota. Kuna tuktuk nyekundu, hali ya anga ni samawati na kuna mawingu kadhaa, kuna miti ya majani mabichi na kuna majengo na watu wa pikipiki.

Sakafu ya vigae vya mawe, halaiki ya waku ambao wamevalia nguo za rasmi wanatembea huku wengine wakicheka, huku wachache wakiwa na suti za kijivu na mashati meupe. Kunaye amevalia nguo ya kahawia ambazo ni za jeshi. Ukuta wa mawe, dirisha la vioo na vivuli vya watu kuashiria jua li katikati na mwangaza kuashiria mchana.

Mawingu meupe na anga ya samawati watu kuashiria hali nzuri ya anga. Miti yenye majani ya kijani kibichi yamepandwa kwa foleni pande zote za barabara yenye lami na magari kadhaa yanapita. Kuna jengo la ukuta mwekundu na la mawe.

Watu kadhaa wenye mabango yenye maandishi Annex Meditation wanatembea, huku wachache wamevalia mavazi rasmi ya walinzi, kunao wamevalia mavazi rasmi ya kawaida, na ya kiofisi. Kuna miti kadhaa yenye majani ya kijani kibichi na kuna lami.

Kundi la watu limekusanyika nje wakiwemo wanaume watu na mama mmoja, kunaye anaye keti chini kunaye wawili wamesimama, kuna nyumba ya udongo lenye paa la nyasi na kuna miti ya mjani mibichi.

Kuna bahari yenye maji ya buluu yenye utulivu, kuna mawingu, anga ni ya samawati, kuna miti ya minazi yenye majani marefu na ya kijani kibichi, kuna nyasi iliyokatwa ya kijani kibichi.

Pazia ya rangi nyeupe kitanda cha mbao cha rangi hio hio picha zimewekwa kwenyeukuta, dirisha kioo limefunguliwa kuna bahari ya maji samawati na mmea kijani kibichi na mtu aliyesimama kwenye roshani.

Barabara yenye lami inapita katikati ya majengo ya rangi mbalimbali ukizungukwa na nyumba za kisasa. Kuna tuktuk inayopita barabarani na watu wanaonekana kuketi pembeni, nyaya za umeme zimepita juu ya mitaa na anga ni ya samawati ishara ya mchana tulivu.

Watu watatu wameketi wakipiga ngoma kubwa kwa mikono, kila mmoja akiwa na mavazi ya rangi nyekundu na bluu, wakionekana kushiriki zoezi la sanaa ya utamaduni. Meza na viti vya mbao vipo karibu nao. Mbele kuna mimea na mawe madogo madogo yanayopamba eneo.

Kundi la watu limevalia mavazi rasmi ya mawasili. Nyuma yao kuna jengo inayoandikwa Kenya na kuna bango imeandikwa "Protect Judiciary Independence". Kuna vipaza sauti juu ya meza linaloandikwa president .

Kuna jiwe kubwa na kuna jengo lenye limejengwa na mbao lenye bango lenye maandishi. Kuna miti ya minazi yenye majani makubwa. Kuna miti yenye majani mabichi, na angani kuna mawingu na anga ya samawati.

Kuna mabango yaliyoandikwa police abstract na dci good conduct kwenye hema ,kuna meza kunayo watu watatu wanaongalia kompyuta , kuna gari jeusi na leupe kunao watu wamepanga foleni kuna hema jeusi na kuna mkoba.

Tile ni nyeupe na televisheni zimepangwa kwenye foleni. Televisheni moja inaonyesha mandhari ya kijani kibichi na jiwe kubwa na shamba. Kuna mwangaza na nyuta nyeupe.

Gari kubwa la mizigo limeegeshwa mbele ya jengo ambalo limeundwa kwa makonteina yaliyopangwa juu kwa juu. Konteina la gari hiyo yameandikwa maneno low carbon emissions . Anga ni angavu kabisa bila mawingu na mwanga wa jua unaangaza sakafu iliyopigwa na lami. Hakuna watu...

Gari jeusi limegeshwa kando ya barabara karibu na bango kubwa lenye picha ya dunia. Watu wachache wamesimama karibu na bango hilo labda wahusika katikati ya mafunzo au tathmini ya mawasiliano, mandhari inayozunguka ina miti mingi na majani inaonyesha mazingira ya kijani kibichi.

Mwanariadha anaonekana akiruka kwenye mashindano ya kuruka mbali, amevaa fulana nyekundu na suruali fupi nyeusi. Nyuma yake kuna viti vyekundu na vya kijani. Kuna majaji na kuna barabara ya kukimbia.

Bustani linaonyesha nyasi zilizokatwa vizuri na njia ndogo inayopita kati ya mimea ya kijani kibichi. Huku miti ikizunguka eneo hilo kwani mpangilio wa asili. Jengo dogo lenye pa jekundu limejengwa katikati ya mazingira haya na lina ukuta mweupe. Kuna vitendo na vichaka vilivyowastawi vizuri upande wa pembeni.

Mtu mmoja amesimama mbele ya halaiki ya watu, huku akiwahutubia wakiwa wamekaa chini ya viti ya rangi nyeusi na sakafu nzuri kuna mapambo ya rangi nyeusi, na msalaba wa rangi nyekundu, televisheni kubwa, bango lenye maandishi karibu Mavuno Church Mombasa.

Mabango meupe yenye maneno yanaonekana kwenye hema. Kundi la watu wapo waliovalia mavazi rasmi ya kazi wengine wameketi na hata kusimama. Kuna mimea ya kijani kibichi. Pikipiki iliyobeba abiria wawili, spika nyeusi na hali ya anga inaonyesha kuwa na jua.

Daraja ya rangi ya samawati limejengwa juu ya barabara ikiwa na muundo wa chuma inayoonekana kuwa ya kisasa, watu kadhaa wamesimama kando ya gari linaloenda hali ya anga ikionyesha kuwa ni hafifu ikionyesha kuwa ni asubuhi mapema au jioni na mazingira imezungukwa na majengo ya ghorofa ishara la eneo la miti au kitongoji ya mji.

Ufuo wa bahari maji ya blue yaliyotulia yanayoonekana kwa umbali. Ufukweni kuna miti na vichaka vya kijani vinavyopamba mandhari ya asili na kuleta mvuto wa kitropiki. Anga juu ina mawingu mepesi yaliyopasuka sehemu yakifungua vipande vya anga ya samawati ishara ya hali ya tulivu, kwa umbali tunaona jengo la nyeupe.

Bendera ya rangi manjano ipo juu ya mlingoti ulio na mshale na puta na maandishi chini yake. Umezungukwa na ukuta wa miraba minne yenye vyuma vyeusi. Kuna nyasi iliyo ndogo na mimea ya kijani kibichi. Mawingu yametapakaa na anga la samawati, na bahari na maji mengi.

Tuktuk kadha zimepanga foleni, kuna tuktuk ya samawati, kijani kibichi , nyekundu, manjano kuna jumba nyeupe lenye maandishi bata, kuna watu kadhaa wanaotembea kuna lami na kuna mimea kadhaa ya kijani kibichi.

Mashini ya kuinua mzigo aina ya Fork Lift inainua konteina yenye jina MAESK. Hali ya anga ni samawati kukiwa na mawingu. Sakafu ni ya saruji yenye madoa ya mafuta dalili ya shughuli nzito ya kila siku.

Boti kadhaa, zimefungwa pembeni kwa gati zikiwa zimepangwa kwa mstari sambamba katika maji tulivu ya bandari. Nyuma ya gati kuna maandari yenye kijani kibichi upande wa kulia. Ukiashiria uwepo wa miti au vichaka. Kwa umbali tunaona majengo na miti kadhaa.

Majengo yaliyopanga foleni ya kizamani na ya ghorofa kuna yenye paa za makuti, watu kadhaa wanatembea barabarani kuna maandhari ya kijani kibichi, anga ni rangi ya samawati.

Majengo marefu ya rangi nyeupe yenye mapambo ya manjano na kahawia yamepangwa kandokano ya barabara, kila mmoja likiwa na madirisha na milango ya msatitili. Umeme unasambazwa kupitia nyaya zinazopita juu, zikionekana kufuatisha njia ya barabara. Anga ni la bluu angavu bila mawingu na mwanga wa jua unaangaza vizuri ukiguza majengo na barabara, ishara ya hali ya hewa ya jua kali.

Ufuo wa bahari inaonyesha watu kadhaa wakitembea taratibu kando ya maji yenye mawingu huku anga ikiwa mawingu machache yenye rangi ya samawati na mwangaza wa jua. Nyuma ya watu hao kuna miti midogo na mimea ya kijani. Ngamia wawili waliobeba watu na wengine wamesimama, mashua moja imo majini.

Halaiki ya watu ambayo inaonekana kuwa ni mashabiki wa mpira wana jezi ya rangi manjano yenye maandishi nyeusi yanayosoma maneno TUSKER. Nyuma yao kuna ukuta wa rangi nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Mmoja wao anaonekana kushikilia kofia ya rangi nyeupe na kuna mwangaza kuashiria ni mchana.

Bango mweupe lenye maandishi Coral Bar and Restaurant. Ukuta mweupe na sakafu ya saruji na nyumba na paa na majani miti ya minazi na mazingira ya kijani kibichi.

Watu watatu wamekaa chini huku wakiwa wamevalia barakoa. Mmoja wao anabarakoa la samawati huku televisheni likionyesha maandishi. Kuna ukuta wa rangi ya nyeupe na spika kuna viti na kuna femi.

Jumba lenye mlango wa mbao mweupe na ukuta mweupe na paa la makuti. Kuna mitende yenye iko kando yake, kuna bango lenye maandishi. Kuna ukuta wa mabao na kuna mchanga mweupe.

Mwanaume mmoja amesimama huku amevalia mavazi ya samawati na nyekundu. Ameshikilia mti na anaushanga. Kuna ndege anayepeperuka huku maji yakiwa mengi yakigusana na mchanga. Hali ya anga ni tulivu.

Kuna gari jeupe, Kuna mabango ambayo mawili yameandikwa U-Turn, underpass Nairobi city . Kuna trela linaloteremka, kuna lami, mlima unaonekana kwa mbali. Angani kuna mawingu na anga la samawati.

Mashua kadhaa ziko ukingoni wa bahari kubwa lenye maji ya samawati. Kuna moja lenye maandishi yanayosoma BAHATI. Mimea tofauti ikiwemo mitende yenye kijani kibichi nyuma za ghorofa na za kisasa. Hakuna mawingu na anga ni samawati.

Jumba limejengwa kwa mawe na lina rangi nyeupe na kijani kibichi. Anga ni tulivu kukiwa na jua ikionyesha kuwa hakuna hali ya mvua na mbele kuna miti ya kijani kibichi linalo ongeza baridi kwa eneo hilo.